Kituo kikubwa cha umeme labda cha KETRAC kutokana na maandishi yanayoonekana. Kituo hiki kina miundo mingi ya chuma iliyounganishwa, inayofanana na minara mirefu na nyaya nyingi za umeme zinazopita juu yake.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme labda cha Ketraco kutokana na muktadha wa awali na uwezekano wa eneo kuwa karibu na Nairobi. Miundo mingi ya chuma inayofanana na minara mirefu inayounganishwa na nyaya nyingi.

Kituo kikubwa cha umeme labda kituo cha kusambaza au kupokea umeme cha KETRACO, kutokana muktadha awali. Kituo hiki kina miundo mingi ya chuma, transfoma kubwa, nyaya nyingi zinazounganisha, vifaa mbalimbali na majengo kadhaa yenye paa za kijani.

Wafanyikazi wawili wanaonekana wakifanya kazi kwenye nguzo ya simu au umeme, kando ya barabara. Mmoja wao amepanda ngazi ya rangi ya machungwa akielekea juu ya nguzo. Mfanyikazi mwingine amesimama chini akisaidia au kusimamia kazi hiyo. Kuna koni za usalama za rangi ya machungwa zimeekwa kwenye barabara karibu na eneo la kazi.

Muundo mkuu wa chuma unaonekana ukiwa na vifaa vingi vya umeme na nyaya zilizounganishwa. Kuna majengo madogo meupe yenye paa la buluu karibu na muundo huo. Watu wawili wamevaa mavazi ya kazi ya njano na machungwa wanaonekana wakitembea karibu na eneo hilo.

Mtazamo wa juu unaonyesha kituo kikubwa cha uzalishaji wa nishati, labda cha joto ardhi kilichoenea katika eneo kubwa. Miundo mbali mbali ikiwa ni pamoja na majengo marefu na minara, inaonekana ikitoa mvuke mwingi angani.

Mandhari ya juu inaonyesha bwawa kubwa la maji, uwezekano wa kuwa kituo cha umeme wa maji. Bwawa hili linazuia maji mengi na kuunda hifadhi kubwa inayoenea hadi upeo wa macho. Chini ya bwawa kunaonekana kituo cha kuzalisha umeme chenye majengo na miundo mbali mbali.

Eneo kubwa limejaa minara ya chuma inayobeba nyaya nyingi za umeme. Minara hii imesimama kwa safu zinazofanana ikielekea mbali. Chini ya minara kuna ardhi inayofunikwa na changarawe. Anga linaonekana juu na mawingu kidogo yanayoweza kuonekana.

Huu ni mnara wa kusambaza umeme, kilovolti mia tano. Ni ya rangi nyekundu na nyeupe ukiwa umetazama kutoka chini kwenda juu anga la samawati, na mawingu meupe yaonekana nyuma.

Watu wawili ikiwemo mwanamke mmoja na mwanaume mmoja. Wanajishughulisha kusafisha mazingira karibu na mto au kijito. Mmoja wao amevaa shati la samawati na mwingine amevaa shati lenye mistari. Wote wanaonekana wakichota takataka kutoka kwenye eneo lenye majani mengi.

Simba jike ambaye anaaoekana kuwa katika mazingira ya kifungo, labda ndani ya hifadhi ya wanyama pori au zoo hapa Nairobi. Simba huyo ana manyoya ya rangi ya kahawia na anaonekana amelala chini akitazama upande.

Nyumba nyingi zimejengwa karibu na mto mdogo. Mto huo unaonekana kuwa na maji machafu. Nyasi nyingi za kijani zimeota kando ja mto. Anga imefunikwa na mawingu.

Kundi la watu linaonekana likisafisha eneo lililojaa uchafu mwingi. Wamevalia vesti za rangi ya kijanikibichi, na wanatumia zana kama vile majembe na koleo. Maji meusi yanaonekana yametuama na uchafu mwingi umejaa kando yake.

Mtu mwenye ngozi nyeusi anaonekana akinywa maji kutoka kwenye mfuko wa plastiki uliyofungwa. Ameinua mfuko kuelekea mdomoni, mandhari nyuma yake inaonyesha majani ya miti na mwanga wa asili. Inaweza kuwa mtu anapata maji kwa njia rahisi au dharura.

Kundi la pundamilia linaonekana likivuka barabara ya vumbi inayopita katikati ya eneo la nyasi na miti mifupi. Kuna pundamilia watano au sita wazima na mtoto mmoja au wawili. Wanaonekana kuwa na uhuru katika mazingira yao ya asili.

Eneo la maji tulivu labda ziwa au bwawa lililozungukwa na uoto mnene wa kijani kibichi. Maji yanaakisi mawingu meupe yaliyopo angani. Pande zote za maji kuna miti mirefu na mimea mingine ambayo inaonekana kuwa sehemu ya msitu au hifadhi ya asili.

Vifaru wawili weupe wanakula nyasi kwenye eneo la wazi. Pembe zao kubwa zinaonekana vizuri. Nyuma yao kuna mandhari ya mji yenye mjengo marefu chini ya anga la macheo enye mawingu. Inaonekana kama wanyama wako karibu na mazingira ya mjini.

Mandhari tulivu ya Mamba Village inajidhihirisha ambapo amajengo yenye usanifu wa kipekee na paa zilizowekwa kwa nyasi yanaonekana kando ya bwawa lenye maji yanayotulia. Huku uoto wa kijani kibichi ukizunguka eneo hilo, ikiashiria mazingira ya burudani au utalii karibu na Nairobi.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa na asili ya kiafrika; anatembea kando ya eneo lililojaa taka nyingi. Amevaa shuka nyeupe na sketi ya rangi ya kijani na samawati. Anashikilia mfuko wa plastiki wa kijani. Nyuma yake kuna nyumba duni zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine vya muda.

Kundi la ndege aina ya mbuni, labda mbuni wa kiarabu, mbuni wa kawaida au wakiwa au wanatembea katika nyasi. Mandhari inaonyesha upeo wa jiji.

Mnyama mwenye pembe ndefu na rangi ya kahawia anasimama kwenye nyasi akila. Pembe zake zina urefu unaoonekana. Mwili wake ni mwebamba na miguu yake ni mirefu. Mandhari inaonyesha eneo la wazi la nyasi kijani.

Mtu mmoja mabaye anaonekana kuwa mwanaume ameketi kwenye gari la mkokoteni lililojaa makopo ya maji ya plastiki. Mkokoteni unaonekana kuwa umeegeshwa pembeni mwa barabara. Mwanaume huyo amevaa nguo za kawaida na anaonekana akipumzika au akisubiri.

Kobe mmoja mbaye anaonekana kuwa kobe wa bara kutokana na umbo lake la mviringo la miguu iliomarika. Akitembea pole pole juu ya ardhi yenye mchanganyiko wa udongo ,mawe madogo na mimea midogo ya kijani. Kobe huyu ana gamba lenye rangi ya kahawia na michoro nyeusi ambayo ni ya kawaida kwa aina nyingi ya Kobe wa bara.

Chui mwenye madoadoa meusi amejilaza kwenye nyasi. Manyoya yake yana rangi ya manjano na madoadoa meusi yaliyozungukwa na rangi hii. Anaonekana ametulia na anaangalia upande. Mazingira yanaonyesha nyasi na kivuli kidogo.

Kundi la wanafunzi ambao wanaonekana kuwa na umri mdogo wakiwa wamekusanyika nje kwa ajili ya kupanda mti. Wanafunzi wengi wamevaa sare za shule zenye rangi ya kijani na kijivu na wengine wamebeba miti midogo kwenye mifuko ya plastiki nyeusi.

Mnyama mkubwa labda aina ya mbogo amesimama katika eneo la nyasi. Ndege wawili wanaonekana karibu naye. Mmoja akiwa amekaa mgongoni mwake. Mnyama huyu ana pembe ndefu zilizopinda na anaonekana kuwa katika mazingira yake asili.

Watu wawili wanaendesha baiskeli za majini kwenye ziwa lenye maji tulivu. Baiskeli hizo zinarangi ya manjano na zinaonekana kuwa na sehemu ya kukanyaga kwa miguu na usukani. Kuna boti ndogo karibu na ukingo wa ziwa. Ikiwa na watu ndani yake manthari inaonyesha miti mingi ya kijani na anga la mchana.

Katika mandhari ya kiafrika, pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi wakionekana kuwa karibu. Milia yao nyeusi na nyeupe inasimama wazi. Nyuma yao mandhari ya jiji inaonekana kwa mbali. Na majengo marefu yakiinuka angani. Hali hii inaonyesha mchanganyiko wa maisha ya porini na maendeleo ya mjini.

Bomba kubwa la rangi nyeusi, labda sehemu ya mradi wa miundombinu ya maji, kama vile kiambu, embakasi pipeline, kutokana na muktadha wa eneo la Kenya. Bomba hili linaunganishwa na vifaa vikubwa vya chuma.

Mtoto ambaye anaonekana kuwa mvulana mwenye asili ya kiafrika, amesimama karibu na mtu au mfereji, uliojaa maji machafu na taka. Amevaa shati ya rangi ya machungwa na suruali nyeusi na anaonekana akishika host refu. Mazingira yanaonyesha nyumba duni zilizojengwa kwa mabati na vifaa vyengini vya muda.

Mandhari inaonyesha mnyama ambaye anaweza kuwa ngiri. Ngiri wa kawaida au ngiri wa ajabu amelala chini. Mnyama huyu anaonekana kuwa ana pembe ndefu na mwili wake umefunikwa na manyoya.

Kundi la watu, wanaume na wanawake, wamevaa mavazi ya kitamaduni yenye muundo wa chui na mapambo ya manyoya kichwani. Wanaonekana wakicheza, wengine Wana vyombo vya muziki kama vile ngoma. Wako kwenye jukwaa au eneo la wazi lenye sakafu inayong'aa, na nyuma kuna vitu vingi tupu.

Kundi la watu ambalo linaonekana kushiriki katika shughuli ya usafi au kukusanya taka labda karibu na mto Nairobi au mto Ruaka, kutokana na muktadha wa awali kuhusu uchafuzi wa mazingira. Watu hawa wamekusanyika karibu na mrundiko mkubwa wa taka.

Ndege mmoja mkubwa mwenye rangi nyeusi na nyeupe ana mabawa yaliyoenea, akisimama kwenye maji. Mdomo wake ni mrefu na ana rangi ya njano. Maji yamefurika karibu naye labda akitafuta chakula. Ndege wengine wawili wanaonekana kwa mbali kwenye maji yaliyotulia.

Watu wawili wamevalia mavazi ya kitamaduni na mapambo. Mwanamke mmoja na mwanamke mwingine wamesimama huku wakicheza. Mwanaume ameketi akipiga ngoma. Wote wanaonekana kuwa wanafurahia na wanafurahia mziki.

Sanamu ya Dedan Kimathi jijini Nairobi kutokana na muktadha wa eneo. Sanamu ya shamba inamwonyesha kiongozi huyu wa MauMau akiwa amesimama kwa fahari. Ameshika bunduki na upanga.

Mandhari ya makazi duni inajidhihirisha amabapo nyumba zilizojengwa kwa mabati na udongo zimepangwa kwa msongamano. Njia nyembamba iliyojaa matope inaonekana ikipita katikati ya nyumba hizo ikiashiria mazingira magumu ya maisha.

Mti mrefu una matunda yaliyoshikamana na shine lake. Majani mengi ya kijani kibichi yanaonekana yamezunguka matunda haya. Mwanga wa jua unaangaza kupitia majani na kuleta mwanga kwenye matunda. Linaonekana kama aina ya mti wa matunda wenye majani mengi.

Mwanamke moja ambaye anaonekana kuwa na furaha ameketi kwenye shuka jeupe lililotandazwa chini ya mti mkubwa. Mwanamke huyo ana nywele nyeusi ndefu na amevaa gauni la maua.

Eneo kubwa la kijani kibichi linaonekana likiwa na miti mingi iliyotawanyika. Majengo marefu ya mji yanaweza kuonekana kwa mbali. Anga ni la wazi na lina mwanga mingi. Hii inaweza kuwa mtazamo wa mbuga au eneo wazi katika mji.

Ndege anaonekana akiwa na manyoya meupe na kijivu na mdomo mrefu sana wa rangi ya manjano. Mdomo wake unaonekana kuwa na rangi nyekundu karibu na macho. Ndege huyu anawezekana kuwa aina ya korongo. Mandhari inaonekana kuwa ya nje na kuna ukungu kidogo nyuma.

Mandhari ya milima ya kijani kibichi iliyofunikwa na miti au uoto mingine. Kuna mtu au kijitu kinachopita mbele na anga linaonekana kuwa na mawingu, ambayo inaweza kuashiria hali ya hewa.

Simba wawili wazima wenye manyoya ya rangi ya kahawia wanaonekana kwenye nyasi kavu. Simba mmoja amesimama na mdomo wake wazi, akitoa sauti kubwa. Simba mwingine amelala chini karibu naye. Mandhari inaonyesha nyasi fupi na anga lenye mawingu kidogo.

Mwanaume anaonekana akichota maji kutoka kwenye mwamba kwenye maji yanayotiririka. Anatumia ndoo nyeupe kukusanya maji. Ndoo nyingine nyeupe inaonekana karibu na kuna beseni jeusi chini ya ndoo anayotumia. Mandhari inaonyesha mimea na mawe.

Sanamu ya kumbukumbu labda Maumau kutokana na muktadha wa eneo la Nairobi na uwezakano wa kuwa sehemu ya ukumbukumbu hio. Sanamu inaonyesha watu wawili wa shaba, mwanaume na mwanamke wakishirikiana kwa namna flani labda wakisaidiana au wakikabidhana kitu.

Mwanaume mmoja ambaye kwa muonekano anaweza kuwa mkaazi wa eneo hilo. Amesimama katika mazingira yanayoonekana kuwa ya majani duni au mtaa wa mabanda. Amevaa ovaroli ya rangi ya kijani na kofia nyeupe.

Mazingira yaliyochafuliwa labda mto Nairobi au mto Rwaka kutokana na maelezo. Mwanaume mzungu anaonekana katika picha akiwa amezungukwa na wingi wa chupa za plastiki na takataka zingine akiwa amesimama kwenye maji yenye rangi ya kahawia.

Eneo kubwa limejaa taka na uchafu mwingi. Taka hizo zimekusanyika karibu na mto mdogo. Mto unaonekana kuwa na maji machafu. Mandhari unaonyesha uharibifu mkubwa wa mazingira.

Gari linaloonekana kawa Toyota Camry kutokana na umbo lake linasafiri kwa kasi kwenye barabara kuu inayonyooka huku reli ya juu ya kisasa labda sehemu ya SGR kuelekea Mombasa ikionekana sambamba na barabara chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe.

Chui mzuri mwenye manyoya na madoa meusi anapumzika. Macho yake yana rangi ya kijani au kahawia na anaonekana akitazama upande. Sehemu ya kichwa na mwili wake wa juu inaonekana vizuri. Mandhari ya nyuma ina mawe yenye rangi ya kijivu na sehemu ya majani ya kijani.

Ndani ya barabara kuu labda Onitsha Road Industrial Layout yenye shughuli nyingi jijini Nairobi, kutokana na muktadha. Barabara ina njia nyingi na inaonekana kuwa na msongamano wa magari matatu, malori na pikipiki. Kuna pia eneo la kati lililo na nyasi na ngombe wachache.

Eneo la mtaa wa jiji la Nairobi lenye shughuli nyingi. Kuna mabasi kadhaa ya umma yanaonekana kuwa matatu yameegeshwa kando ya barabara. Kuna watu wengi wanaotembea karibu na mabasi hayo na majengo ya biashara yaonekana nyuma. Bango la benki linaloonekana upande mmoja wa mtaa.

Treni nyeupe na mistari ya rangi ya machungwa na zambarau imesimama kwenye reli. Inaonekana kuwa imepakiwa kwenye eneo lenye nyasi na miti michache. Kuna uzio wa waya mbele ya treni . Huenda hii ni treni ya abiria.

Gari la teksi jeupe lime egeshwa kwenye mtaa wenye shughuli nyingi za watu na magari. Alama ya machungwa iliyo andikwa Taxi kwa herufi nyeusi imewekwa juu ya paa la gari watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na mabasi mengi yame egeshwa karibu.

Manthari ya mji inaonyesha mkutano ya barabara yenye shughuli nyingi. Magari mbalimbali ikiwa ni pamoja na matatu yenye rangi, lori la blue , na magari madogo, yanasubiri kwenye taa nyekundu za trafiki. Watu wawili wamepanda pikipiki wakisubiri upande wa kushoto. Majengo marefu yanaonekana kwa umbali chini ya anga la mawingu.

Basi la rangi ya kijani kibichi lililoandikwa, Perfect ,likiwa limeegeshwa kwenye mtaa wa jiji labda Nairobi. Basi linaloonekana kuelekea Mombasa kama linavyoashiriwa na maandishi, Momb. Kuna majengo ya ghorofa kadhaa na nyaya za umeme zinazoonekana juu.

Gari ndogo la abiria la rangi ya samawati limeegeshwa kando ya barabara, likiwa limezungukwa na watu mbalimbali. Baadhi ya watu wanaonekana kuwa wanasubiri kupanda basi huku wengine wakiwa wamekusanyika karibu kwa mazungumzo au shughuli nyingine.

Mandhari ya barabara kuu yenye msongamano mkubwa wa magari labda jijini Nairobi labda kutokana na mtala wa eneo. Kuna magari mengi ya aina mbalimbali ikiwa ni pamoja na mabasi, malori na magari madogo yakiwa yamesimama au inatembea polepole kwenye njia.

Matatu ya rangi ya waridi na samawati imeandikwa manmo invest mbele na ina nambari ya usajili. Kibao chenye orodha ya maeneo kama area 34 mathari na nauli kama 20 to 30 shillings kimefungwa upande wake. Matatu inaonekana kuwa imesimama kando ya barabara. Inaweza kuwa inasubiri abiria.

Matatu ya rangi ya fedha imeandikwa Nakuru direct juu na Molo grow mbele. Watu wengi wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na matatu na kando ya barabara. Kuna maduka mengi pembeni ya barabara. Inaonekana kama kituo cha matatu chenye shughuli nyingi.

Mtaa mwenye shughli nyingi umejaa watu wa magari madogo ya abiria ,yanayojulikana kama matatu, yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanatembea kandokando ya matatu kwenye barabara. Kuna ishara zinazoonyesha majina ya biashara na matangazo. Inaonekana kama eneo la biashara lenye msongamano katika mji.

Basi la usafiri wa umma labda la Metro Trans kutokana na nembo inayoonekana, likiwa limeegeshwa au likusubiri abiria kwenye kituo au barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi.

Gari kubwa la abiria la rangi ya samawati limeegeshwa kando ya barabara yenye shuguli nyingi. Watu wengine wamekusanyika karibu na basi hilo , wengine wakionekana wakisubiri kupanda na wengine wakizungumza. Kuna dalili za biashara na majengo mengine yanayoonekana nyuma.

Treni labda ya reli ya SGR jijini Nairobi, kutokana na muktadha wa eneo, ikiwa imesimama au inatembea polepole. Treni hii ina rangi nyeupe, nyekundu na machungwa. Eneo linalozunguka treni, linaonekana kuwa na nyasi au uzio wa chuma.

Barabara yenye shuguli nyingi inaonekana ikiwa imejaa magari. Kuna magari mengi yanayo jumulisha malori , mabasi na magari madogo. Watu wanatembea kando ya barabara huku magari yakisonga mbele. Mandhari inaonyesha mji mkuu mwenye shuguli nyingi za usafiri.

Mtaa wenye shughuli nyingi za usafiri jijini Nairobi, kutokana na mtindo wa matatu zinazoonekana. Kuna matatu kadhaa za rangi mbalimbali zikiendeshwa kwenye barabara zenye njia nyingi, pamoja na magari mengine na malori. Watu wanaonekana wakitembea kando barabara na wengine wanaonekana wakisubiri usafiri.

Barabara kuu yenye shuguli nyingi labda jijini Nairobi lenye msongamano mkubwa wa magari. Magari yakiwemo lori kubwa la zege yanaonekana yakiwa yamesimama kwenye taa za trafiki, huku maafisa wa usalama barabarani wakionekana wakisimamia usalama.

Mtazamo unatoka ndani ya gari linaosafiri kwenye barabara kuu yenye magari mengi. Upande wa kushoto kuna ukuta mrefu wa zege na miti ya kijani nyuma yake. Upande wa kulia magari mengi yanaonekana yakisonga katika mwelekeo sawa.

Eneo la barabara lenye shughuli nyingi hapa jijini Nairobi. Kuna lori kubwa la zege likiwa limeegeshwa au likisafiri polepole kwenye barabara hii. Kuna ishara ya msalaba ya watu wanaotembea kwa miguu inayoonekana pembeni mwa barabara, na kuna magari mengine na watu wanaotembea.

Basi kubwa a rangi ya machungwa na kijani limesimama kando ya barabara ya mji hapa. Kibao kimeandikwa kwa chaki kikitangaza MSL sacco Ruiru Juja makongeni . Watu wengi wanaonekana wakitembea karibu na basi na kibao. Mitungi ya maji ya blue imewekwa kando ya kibao.

Basi la usafiri wa umma labda metro trans kutokana na nembo inayoonekana, ikiwa imeegeshwa au ikisubiria abiria jijini. Watu wawili waonekana wakivuka barabara.

Mtaa wenye shuguli nyingi za usafiri jijini Nairobi, kutokana na mtindo wa matatu zinazoonekana. Kuna matatu kadhaa za rangi mbalimbali zikiendeshwa kwenye barabra yenye njia nyingi. Pamoja na magari mengine na malori , watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wengine wakisubiri usafiri na wengine wakifanya biashara ndogo ndogo pembeni.

Matatu ya rangi ya kahawia ina michoro ya samawati na nyeupe. Imeandikwa 105 shuttle na wizard ,na ina namba ya usajili. Watu wanaonekana karibu na matatu hiyo. Inaonekana kuwa inafanya kazi kama usafiri wa umma.

Basi la City Hoppa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu wengi wanasimama karibu na basi hilo, wengine wakipanda au kushuka. Basi lina rangi ya kijani nyeupe na nyeusi na limeandikwa City Hoppa kwa herufi kubwa. Mandhari inaonesha mazingira ya mji mkuu.

Matatu, aina ya usafiri wa umma hapa nchini, ikiwa imeegeshwa au inatembea polepole kwenye mtaa wa jiji. Matatu hii ina rangi nyekundu na nyeupe, na ina picha ya simba mkubwa upande yake.

Basi la umma linaloonekana kuwa matatu, maarufu nchini Kenya likiwa limejaa abiria. Watu wengi wanaonekana wakipanda au wakishuka kwenye basi hilo, huku wengine wakiwa wamesimama karibu wakisubiri. Basi lina rangi ya kijivu na lina maandishi.

Mtaa mrefu wa jiji unaonekana umejaa magari mengi hasa matatu yenye rangi mbalimbali. Watu wengi wanatembea kando ya barabara na kuvuka. Majengo marefu yenye matangazo yanaonekana pande zote mbili za mtaa. Inaonekana kuwa eneo lenye shuguli nyingi za kibiashara hapa Nairobi.

Basi la usafiri wa umma labda aina ya matatu likiwa limeegeshwa au likisubiri abiria. Matatu hii aina ya rangi nyeupe imepangwa kwa mchoro ya chui na maandishi mbalimbali ikiwa pamoja na jina, prestige.

Mandhari ya kituo cha mabasi, labda kituo cha mabasi cha Machakos. Ambapo matatu, mabasi madogo ya usafiri wa umma yamepakiwa na abiria na mizigo. Abiria wanaonekana wakipanda na kushuka, huku wanabiashara wadogo wakijaribu kuuza bidhaa zao.

Barabara kuu yenye magari mengi inaonekana ikiwa na njia mbili za juu na chini. Malori matatu na magari mengine yanatembea kwa pande zote. Miti mingi ya kijanikibichi imepandwa kando ya barabara. Anga linaonekana kuwa na mawingu mengi.

Matatu mbili zikiwa zimeegeshwa kwenye barabara ya jiji la Nairobi. Moja limeandikwa LA Trans Limited . Matatu nyingine ina rangi ya njano na kijani imeandikwa nberg . Watu wanaonekana wakitembea karibu na matatu hizo.

Eneo la mtaa au barabara yenye shughuli nyingi hapa jijini Nairobi kutokana na maandishi Nairobi yanayoonekana kwenye basi. Kuna basi la rangi ya kijani na nyeupe lililoandikwa perfect likiwa limeegeshwa au likitembea polepole.

Barabara kuu inaonekana ikiwa na magari kadhaa yakiwemo malori, na magari madogo yanayotembea kwa mwelekeo tofauti. Kando ya barabara kuna miti mingi ya kijani kibichi na sehemu ya nyasi. Anga limefunikwa na mawingu ya kijivu.

Mabasi mawili ya rangi ya samawati yameegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Basi moja lina tangazo la Sopha travels na orodha ya maeneo kama Bypass na Kamakis Corner watu wengi wamekusanyika karibu na basi hayo inaonekana kama kituo cha mabasi au eneo la usafiri katika mji.

Matatu yenye rangi ya zambarau na nyekundu iliyoandikwa Fiestal ikiwa imeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Kutokana na muktadha, watu wengi wamekusanyika karibu na matatu hio. Wengine wakiingia au kutoka, wengine wakiwa wanasubiri usafiri.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi za usafiri jijini Nairobi kutokana na mtindo wa matatu zinazoonekana. Kuna matatu kadhaa za rangi mbali mbali likiendeshwa kwenye barabara zenye njia nyingi pamoja na magari mengine na malori. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara.

Basi dogo la rangi ya buluu linalojulikana kama matatu, limeegeshwa kando ya barabara ya jiji. Watu wengi wanasubiri kupanda au wameshuka kutoka kwenye basi hilo. Basi limepambwa kwa michoro ya rangi mbalimbali na lina nambari ya usajili mbele. Mandhari inaonyesha majengo marefu na shughuli nyingi za usafiri.

Mtaa mkubwa wa jiji unaonyesha shughuli nyingi za usafiri na watu. Mabasi mbalimbali, mengi yakiwa na rangi angavu yanaonekana kwenye barabara. Watu wengi wanatembea kando ya barabara na kusubiri usafiri. Majengo marefu yanazunguka eneo hilo na kuashiria kuwa ni sehemu ya mji mkuu.

Eneo la wazi linaloonekana kuwa na udongo uliofukuliwa, labda kwa ajili ya ujenzi. Kuna mtu mmoja ambaye amesimama karibu na eneo hilo. Nyuma kuna majengo ya matofali na mimea michache. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba lililoingizwa ndani ya ukuta wa mawe. Maji hayo yanaonekana kuchafuka kidogo. Mawe makubwa yanaunda ukuta unaozunguka bomba hilo. Mmea midogo ya kijani inakuwa juu ya mawe.

Tanki kubwa la maji lililojengwa kwa zege labda kwa ajali ya kuhifadhi maji ya matumizi ya jumuiya au mji mdogo. Tanki hili limesimama juu ya nguzo za zege na kuna ngazi ya chuma iliyowekelewa juu kwa ajili ya matengenezo au ukaguzi.

Jengo la ghorofa linalojengwa likiwa na matofali ya saruji yaliyopangwa. Ngazi zinaonekana zikienda juu kwenye ghorofa ya juu. Kuna miti na majengo mingine karibu na jengo hilo. Inaonekana kama jengo jipya linajengwa katika eneo la mji.

Mifereji mitatu ya maji ya chuma imefunguliwa na maji yanatiririka kutoka kwayo. Ukuta nyuma ya mifereji unaonekana kuwa na suraji na umefunikwa na moist au alama za unyevu. Maji yanayoanguka yanaonekana safi.

Barabara ya udongo au changarawe iliyochafuka labda katika eneo la mtaa duni au kijijini jijini Nairobi. Kutokana na muktadha wa eneo, kuna pikipiki iliyopakiwa kando ya barabara na watu wawili wanaonekana wakitembea mbali.

Barabara ya udongo inaonekana ikiwa na matope na maji machafu. Kuna watu watatu wamesimama kando ya barabara hio. Pikipiki imeegeshwa karibu na watu hao. Barabara inaonekana kuharibika sana.

Bomba ndogo la maji linaonekana likitokea ardhini karibu na ukuta uliotengenezwa kwa mabati. Maji yanatoka kwenye bomba hilo na kuingia kwenye chombo cheusi kilicho chini yake. Eneo hilo lililoonekana kuwa na nyasi kavu na udongo.

Trela iliyoambatishwa na tanki kubwa ya rangi ya kijivu, labda kwa ajili ya kubeba maji au maji taka lililoegeshwa kwenye eneo la nyasi. Nyasi zina maua madogo ya manjano na mandhari inaonyesha mashamba ya kijani kibichi na miti katika umbali.